Chupa lenye virutubisho kwa ajiili ya maungio na mifupa ya mwili wa mnyama, yaani mbwa na wanyama wengine.

Boksi ambalo ndani yake kuna dawa ya minyoo wanaowasumbua mifugo kwa mfano ng'ombe, farasi na kadhalika.

Chupa dogo ambalo ndani yake mna dawa pamoja na boksi ambalo chupa hili huwekwa ndani yake, na ndani ya chupa hili mna dawa kwajili ya wadudu wanaoweza kuwasumbua mifugo.

Pakiti lililo na virutubisho na dawa ya kutibia kuku wakubwa na vifaranga vyake.

Wabebaji wakiwa wamebeba mifuko ambayo ina mbegu za mahindi inayotolewa ndani ya gari kubwa.

Muuzaji wa mbolea na vifaa vya ufugaji na kilimo, akimuuzia mteja wake vifaa hivyo na mahitaji.

Chupa la dawa ya ng'ombe lenye ujazo wa mililita mia moja, likiwa na dawa hiyo ya ng'ombe.

Muuzaji wa mbegu na madawa ya mazao akiwa anauza madawa hayo katika duka lake.

Dawa za mifugo na kilimo zikiwa katika duka la kilimo na dawa za mifugo.

Chupa ndogo mbili pamoja na boksi ambazo ni dawa zinazotumika kutibia wanyama.

Mkulima wa mapapai akiwa ameshika papai mbili zilizoiva, nyuma yake kukiwa na miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi iliyopamba mapapai.

Mkulima wa mashamba makubwa ya kisasa akiangalia kwa umakini maendeleo ya mimea, mazao ambayo ndio kilimo husika kwake.

Wakulima wakiwa wanachambua kahawa yao, iliyostawi vizuri kwa ajili ya kwenda kuifanyia mchakato kwa kupata unga wa kahawa.

Shamba lenye mimea aina ya migomba lililostawi kwa kijani kibichi, ikiwa na migomba iliyobeba mikungu mikubwa ya ndizi, ambayo mikungu hiyo imezungushiwa na nailoni za rangi ya bluu kwa ajili ya kuhifadhi.

Shamba la mipapai ambalo linapendeza na lenye muonekano mzuri, lenye udongo wa rangi ya nyekundu pamoja na mipapai na papai zilizostawi.

Ulimaji wa kisasa wa nyanya zenye rangi ya kijani kibichi, ambazo humwagiliwa na mipira inayotoa matone ya maji, kuelekea katika shina la mmea wa nyanya.

Tunda aina ya nyanya likiwa limevunwa na kuhifadhiwa ndani ya shamba lake.

Wakulima wa miembe ambao wanatazama mti wao wa muembe uliopamba vizuri maembe.

Maboksi ya mbao ambayo yamehifadhi nyanya zilizolimwa na wakulima husika. Ambazo nyanya zilizovunwa zikiwa tayari zimekwisha kukomaa na kuiva.

Wakulima wakiwa wanavuna vizazi mviringo katika shamba lililostawi vizuri viazi mviringo.

Wakulima wa zao la ndizi, wakiwa wanaweka ndizi zao vizuri kwa kutumia miti ambayo hushikilia mgomba huo usianguke.

Mti wa ndizi uitwao mgomba ukiwa umestawi kwa kijani kibichi na kupamba ndizi.

Mbegu ya mahindi makavu yakiwa yameanikwa juu ya miti ambayo huitwa kienge kwa namna ya kienyeji.

Uvunaji wa zao la pilipili hoho zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimevunwa na kuhifadhiwa ndani ya vitunga vya kienyeji huku wavunaji wakiendelea kuvuna.

Mkulima wa shamba la migomba ya ndizi, akiliangalia shamba lake vizuri pamoja na kutazama vizuri, mkungu wa ndizi uliopangwa.

Mkulima wa kike akiwa ameshika viazi mviringo, ambavyo anavuna pamoja na wakulima wenzake ambao wanaendelea kuvuna kwa upande wa nyuma yake.

Shamba la migomba ya ndizi lililostawi kwa kijani kibichi likiwa limeanza kuzalisha ndizi.

Shamba lililopandwa mikahawa, likiwa limestawi vizuri sana na likiwa tayari mikahawa yake imeanza kutoa mbegu na kukomaa.

Mkulima wa kilimo cha biashara, akivuna papai katika shamba lake la mipapai lililostawi vizuri sana.

Wakulima wa kilimo cha mahindi wakiwa chini ya mti, wakichambua na kuyatoa mahindi kwenye maganda yake.

Mkulima akiwa katika shamba lake la nyanya akitazama kwa makini maendeleo ya nyanya zake, ambazo zimechipua na kuota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Ni rundo la viazi mviringo vilivyo kusanywa ambavyo vinavunwa na wakulima walioko shambani.

Mkulima wa mahindi yuko shambani mwake akiyatazama mahindi yake kwa umakini, kama yamekwisha kukomaa au yamebeba vizuri.

Wakulima wawili walioshika mapanga, wakiwa wamevuna ndizi zao yenye mikungu mikubwa na kuiweka sehemu moja.

Wakulima wakilima shamba lao kwa kutumia trekta pamoja na majembe.

Miche iliyooteshwa katika vitalu vilivyotengenezwa ndani ya maplastiki meusi.

Mashine inayotumika kupandia miche ya aina tofauti tofauti liliyopo ndani ya shamba la nyumba ya kijani, ambapo pembeni yake kuna miche iliyostawi yenye rangi ya kijani.

Mashine aina ya trekta dogo la kuvunia na kukata majani au nyasi au mpunga au aina yeyote ya majani aina ya nyasi

Mashine zinazotumika kukuzia na kuhifadhi, mbogamboga ndani ya shamba la kisasa.

Mashine ya kulimia shamba kubwa aina ya trekta, ikiwa inalima shamba hilo.

Mashine ya kulimia aina ya trekta, ambalo huongozwa na dereva makini likiwa linalima shamba.

Mashine maalumu kwa ajili ya uoteshaji wa miche tofautitofauti ya mimea inayooteshwa.

Mashine maalumu, zioteshazo mimea ya aina tofautitofauti, ikiwa inamulikwa na taa.

Mashine za kuhifadhia miti ambayo imelimwa ndani ya vikapu vilivyowekwa udongo ndani yake vikiwa vimewekwa ndani ya shamba la kijani yani nyumba ya kijani.

Kilimo cha kisasa cha mashamba kwa kutumia trekta, ambalo ndilo mashine imara ambalo hutumika katika kulima mashamba makubwa.

Shamba la kisasa la mimea, ambalo ndani yake kuna mashine ambayo utumika kwaajili ya kuangalizia maendeleo ya mimea.

Gari la kilimo la aina ya trekta, likiwa shambani linalima.

Shamba kubwa lenye udongo mzuri na rutuba nzuri, likilimwa kwa kutumia mashine ya kulimia iitwayo trekta na mkulima makini na stadi.

Vifaa vya kisasa vya kupandia mbegu na miti miche katika mashamba ya kisasa.

Shamba zuri likilimwa na trekta dogo, ambayo ni mashine ya kisasa inayotumika kulima shamba.

shamba la kijani lenye mashine za kisasa zinazotumika kufanya kilimo cha kisasa katika maeneo mbalimbali, ambamo mimea hii imestawi ya yenye rangi ya kijani kibichi.

Mashine ya kisasa aina ya roboti ambazo zinatumika kuvunia mazao haya.

Kifaa cha kilimo kinachotumika kulimia shamba, kifaa hiki aina ya jembe, aina ya trekta likitumika kulimia shamba.

Samaki wa urembo wenye rangi tofautitofauti, wakiwa wamefugwa ndani ya maji safi ambayo kwa chini kuna mawe madogomadogo yenye rangi tofautitofauti.

Ufugaji wa kisasa wa samaki ndani ya bwawa ambalo limewekwa turubai la rangi nyeusi na ndani ya bwawa hilo mna maji na samaki walio fugwa.

Shamba la ufugaji wa samaki, lenye mandhari nzuri na uoto wa mimea ya kijani, yenye mwonekano mzuri sana.

Samaki wa mapambo wakiwa wamefugwa katika mashine nzuri ya kufugia samaki hawa wenye kutazamika kupendeza.

Samaki wenye rangi tofauti tofauti wakiwa wamefugwa katika shamba zuri la kufugia samaki hao, ambamo ndani yake kuna mawe pamoja na mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Samaki jamii ya kambare, wakiwa wamefugwa katika bwawa la kufugia samaki hao.

Bwawa la kufugia samaki likiwa linatengenezwa na mafundi stadi, ambao hutumia magari haya yaliyoko hapa kwa ajili ya kubebea mtu mbali vya kujengea bwawa hili

Wakulima wa miti, wakiwa katika vitalu vilivyo na miti yenye rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanahesabu na kuangalia maendeleo ya miti yao.

Wakulima wa vitalu wakiotesha miti, ambayo hupandwa kwa ajili ya kivuli, matunda na maua.

Mwanamke akiwa anapanda mti katika eneo ambalo miti iliyokatwa inachipua yenye rangi ya kijani hichi.

Mwanamke anapanda mti katika eneo, ambalo lina miti midogomidogo inayochipua.

Bwawa kubwa likiwa limeotesha majani ndani yake, na mbele yake kukiwa na msitu mnene wenye rangi ya kijani kibichi katika uwanda wa tambarare.

Mimea yenye kijani kibichi ikiwa imeoteshwa kwenye shamba la kisasa, ambalo ni aina ya tangi fulani ambalo limeoteshwa aina hii ya mmea.

Mmea wenye kijani kibichi uliopandwa ndani ya kipandio cha aina ya plastiki nyeusi ukiwa umestawi.

Kilimo cha kisasa cha kabichi kwa kutumia mabomba ambayo ndani yake huwekwa udongo wenye rutuba, na kuotesha kabichi hizo.

Shamba lenye mimea ambayo ina rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa ndani ya nyumba ya kijani ambamo ndimo shamba husika lililo na mimea ya namna hii.

Mimea yenye kijani kibichi ikiwa imestawi ndani ya mabomba, ambayo yanabeba maji na kuweka udongo kwa ajili ya kilimo hiki.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kwa kutumia mabomba ambayo ndani yake yanawekwa udongo na kupandwa miche ya mbogamboga.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imestawishwa katika kontena ambalo ndilo shamba la kilimo cha mimea hii.

Mbegu za kisasa zilizostawi vizuri katika shamba linalo limwa kwa kutumia virutubisho, vyenye kiwango kikubwa cha madini ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa mmea.

Mifumo ya shamba la kisasa linalotumia rutuba ambayo siyo udongo, bali hutumika kuoteshea mimea ya aina tofautitofauti ambayo imeoteshwa juu ya shamba hili.

Mimea iliyostawishwa vizuri ndani ya mabomba, ambamo huwekwa virutubisho vya kustawisha mimea hii, mbele yake kuna msitu mnene.

Mashine ya kulimia jamii ya trekta likiwa shambani, ambapo shamba hilo limejawa na mimea yenye rangi ya kijani iliyostawi.

Kuku wa rangi nyeupe waliofugwa kwa wingi katika banda kubwa la kilimo na ufugaji wa kisasa.

Ni banda la kisasa la vifaranga vya kuku, vikiwa vimesheheni viranga wengi sana ambao wanakuzwa katika mazingira mazuri.

Kilimo cha kisasa cha uyoga ambacho hulimwa kwa gunia ambazo kufungwa na ndani yake kuwekwa udongo zikiwa zimening'inia.

Mashine ya kulimia jamii ya trekta, likilima shamba kwa ustadi wa hali ya juu sana, likiendeshwa na dereva makini.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya shamba lao la nyumba ya kijani, wakitazama maendeleo ya mimea waliostawisha.

Kilimo cha mbogamboga zilizostawi zenye kijani kibichi, zilizolimwa ndani ya nyumba iliyofunikwa na turubai laini, nyeupe.

Kilimo cha umwagiliaji wa kutumia mabomba, ambayo hudondosha maji kuelekea katika shina la mmea ambao ndio kilimo husika.

Shamba ambalo linatumia kilimo cha umwagiliaji likiwa limestawisha mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Shamba lenye mitaro yenye maji, ambayo inatenganisha maji, likiwa limelimwa na kuoteshwa miche yenye kijani kibichi ya aina tofautitofauti.

Miti iliyopandwa ambayo, imechipuwa na kuota vizuri ikiwa inatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Msitu wenye miti ya aina tofautitofauti ulioko pembezoni mwa ziwa au mto mkubwa.

Sura ya nchi yenye tabia ya kijangwa, ambayo ina misitu ambayo hustahimili ukame, sehemu hii pia ina milima mirefu ambayo ina barafu.

Sura ya nchi ambayo ina ardhi iliyostawisha mimea yenye rangi kibichi, pamoja na mawe makubwa yaliyobebana moja kwa jingine.

Shamba zuri la mmea wa jamii ya mpunga, lililochipusha mpunga wenye chanikiwiti na miti iliyooteana kwa mbali mbali.

Msitu mnene wenye uoto wa asili wa miti ya aina tofautitofauti pamoja na miti mingine.

Uwanda mzuri ambao una misitu yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miundombinu tofautitofauti ya umeme, pamoja na bwawa zuri kubwa lenye maji mazuri.

Barabara ya changarawe, ambayo mbele yake kuna milima na miti inayo stahimili sehemu ya ukame.

Sura ya nchi ambayo inaonyesha nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mti wa miba ulio na viota vya ndege pamoja na anga zuri linaloonekana kwa mbali.

Uso wa nchi ukionesha msitu ambao umestawi miti ya aina tofautitofauti ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na uwanda wenye miinuko ya vilima.

Uwanda wenye tambarare na nyasi fupi fupi, ukiwa na tabia ya nchi, na sura ya nchi, yenye vilima kwa mbali, pamoja na miti miwili iliyoota na kustawi.

Uwanda ulio na msitu mnene wenye kustawisha vizuri mimea, na muonekano wa tabia ya nchi na sura ya nchi ya milima.

Uwanda wenye ardhi nzuri, iliyo na mimea iliyoota yani miti pamoja na milima mikubwa.

Sura ya nchi yenye mfereji mkubwa wa maji pamoja na miti mikubwa na nyumba na makazi ya watu.

Mfereji mzuri na mkubwa wenye kupitisha maji ukiwa katika uwanda wa tambarare na misitu yenye mimea yenye kijani kibichi, pamoja na milima na anga la bluu angavu.

Mkulima wa mifugo wa aina ya mbuzi akimhudumia mbuzi wake kwa umakini nyuma yake ukiwa na ustawi wa mahindi mazuri yenye kijani kibichi.

Wafugaji wamama wakiwa na mfugo wao aina ya mbuzi, wakimhudumia.

Mfugaji wa nyuki akirina asali katika mashamba yake ambayo yamependeza.

Kuku wenye rangi tofauti tofauti, wakiwa katika shamba la kufugia wakila majani yenye virutubisho.

Vifaranga wadogo wa mabata wakiwa ndani ya kikapu cha kuhifadhia.

Mfugaji wa mabata, akiwa na mifugo yake katika mabanda yake ya kufugia mabata hawa.

Uoteshaji wa miche ya mimea ya mbegu tofauti tofauti katika kitalu kilichomo ndani ya shamba la kijani.

Huu ni mfuko ambao, ndani yake zimo mbegu za mimea, ambayo hustawi vizuri.

Kilimo cha kisasa cha mahindi kinacho zingatia upandaji makini wa upandaji wa mbegu aina ya muhindi.

Shamba lililofuata kilimo cha kisasa ambalo lina mpangilio mzuri wa ustawishaji, wa mimea yenye kijani kibichi iliyochipua vizuri.

Shamba la kijani lililostawisha vitalu tofautitofauti, vya mimea ya aina tofautitofauti.

Shamba lililopandwa mimea ya mazao tofauti tofauti ikiwa imewekwa mipira ambayo hutoa maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo.

Mazao ya mimea tofautitofauti, yakiwa yamevunwa na kuwekwa ndani ya magunia moja ya mazao hayo ni maharage, njugu mawe.

Udongo uliowekwa ndani ya vyombo vinavyoweza kuoteshea mbegu za mimea ya aina tofautitofauti.

Mavuno ya mahindi yakiwa yanafanyika katika shamba ilhali mahindi yakiwa yanapakiwa ndani ya mifuko kwa ajili ya uhifadhi.

Shamba lenye miche midogo ya kijani kibichi, linalotumia mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba yanayotoa matone ya maji kuelekea sehemu ya mmea kwa ajili ya umwagiliaji.

Miche ya mimea jamii ya mahindi, ikiwa imestawi vizuri katika rangi ya kijani kibichi.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imestawi katika shamba linalotumia kilimo cha umwagiliaji wa kutumia mipira, inayodondosha matone kuelekea katika shina ya mimea hiyo.

Pakti lililosheheni mbegu ambazo hutumika kupanda katika mashamba, na kupata mimea ya mbegu husika.

Mabanda ya kufugia mifugo ya aina tofauti tofauti kwa mfano mbwa, kuku pamoja na sungura na sili.

Mfugaji wa mbwa akimtazama mbwa wake kwa umakini na kwa ukaguzi wa hali ya juu katika upendo.

Daktari wa mifugo akimuosha mbwa wake, kwa ajili ya kumfanyia matibabu.

Ndege mwitu akiwa juu ya mti mkavu, mbele yake ikiwa na rangi ya anga.

Bwana misitu wakiwa wanawatibia tembo wadogo katika msitu wenye miti yenye miiba na anga angavu, yenye rangi ya bluu pamoja na udongo mwekundu.